Hii ni kiwanda cha umeme. Kiwanda ambacho kiko humu mbele kimepakwa rangi ya kijani. Moshi inatoka humu. Kuna viwanda vingine ambavyo viko sehemu mbali mbali ambavyo vinatoa moshi. Kuna uwanja mkubwa ambao ni wa mchanga.

Huu unajulikana kama mnara au fumbu la maambukizi. Lina nyaya nne na limepakwa rangi nyeupe. Kwa barabara, kuna lori moja. Hali ya anga ni tulivu na mawingu ni machache. Miti imetulia kuashiria kuwa hakuna upepo.

Mahali hapa ni sehemu ambayo imetengewa viwanda. Naweza kuona moshi ikitoka kwenye mabomba kadhaa kwenye jengo hili. Kwa umbali kuna milima, barabara na vidimbwi vya maji.

Hii ni kiwanda cha nguvu za umeme, na tunaeza kuona kuwa kuna vifaa aina mbalimbali hapo kama vile mashine ya kreni, na ni viwili, na pia kuna toroli moja.

Kuna ndovu watatu ambao wamesimama, na kuna wawili ambao wamelala chini. Mmoja kati ya wale ambao wamelala chini anaonekana ni kama amekufa, wale ambao wamesimama wanaonekana kuwa wana huzuni. Kuna watu ambao wamesimama kando huku wakiwatazama.

Huku kuna wanafunzi na walimu. Wanafunzi wamevalia sare zao za shule. Sweta zao ni za rangi ya kijivu. Kuna mtu mmoja ambaye anaonekana akipiga picha. Wanafunzi hao wanaelezwa kuhusu kupanda mboga kwenye magunia.

Hii ni mbuga ya wanyama. Hapa mbele, kuna punda milia wanne ambao wamesimama. Nyasi humu zinaonekana zikiwa zimekauka. Kwa umbali, tunaweza kuona mji mkuu wa Nairobi.

Hii ni kitongoji duni. Mahali ambapo panaonekana huku mbele kuna takataka za kila aina. Kuna maji ya taka ambayo ni nyeusi yanapita hapa katikati. Kuna kuku ambaye anachakurachakura kwenye takataka. Kuna vyumba vya aina mbalimbali vingine vikiwa vimejengwa kwa kutumia mabati. Kuna vya matope na ya mawe.

Kuna jengo moja refu ambayo ukuta zake zimepakwa rangi nyeupe. Lina dirisha moja. Paa lake limejengwa kwa kutumia mabati ambayo yana rangi ya buluu. Huku mbele, kuna mabomba mawili ambayo yanapita kando. Chini yake kuna maua ambazo zimepandwa.

Hili ni kitongoji duni, kuna maji machafu ambayo yanapita mbele yake. Takataka yanaonekana yakiwa yametapakaa kila mahali. Kando ya hayo maji, kuna watoto ambao wanaonekana wakicheza. Kwa umbali kidogo kuna majengo ya gorofa ambayo yanaonekana.

Maji haya ya taka ni meusi. Kuna watu ambao wanajaribu kusafisha. Kando ya maji haya kuna takataka ambazo zimetapakaa kila mahali. Pia kuna majengo ambayo yako mbali kidogo, mengine yamejengwa kwa kutumia mabati na mengine ni mawe.

Kuna maji machafu yenye rangi ya hudhurungi ambayo yanapita katikati ya vyumba ambavyo vimejengwa huku, vyumba vimejengwa kwa kutumia mabati, kuna mtu mmoja ambaye anaonekana akichota maji kwenye ndoo ya rangi ya kijani.

Hii ni kitongoji duni. Kuna majumba ambayo yamejengwa kwa kutumia mabati. Kando yake, kuna maji ambayo yanaonekana yakiwa machafu. Kuna mtu mmoja ambaye ameketi kando ya hayo maji juu ya meza.

Huyu ni punda milia. Amesimama huku akiwa ameangalia upande mwingine. Ana rangi nyeupe na nyeusi. Mahali ambapo amesimama hakujamea nyasi. Kunaonekana kuwa na ukame.

Kuna twiga watatu. Kila mmoja ameangalia upande wake. Wamesimama kwenye mchanga. Nyuma yao, kuna mimea ambayo yamemea. Pia kuna miti. Kwa umbali kidogo, kuna ua ambao umejengwa kwa kutumia fito.

Kuna mwanamume mmoja ambaye amevalia aproni ya kijani kibichi. Anamlisha ndovu kwa kutumia chupa. Kuna ndovu mwingine kando yao ambaye amelala. Kwa umbali, kuna wahudumu wengine ambao wamevalia aproni za kijani na kuna ndovu nyuma yao.

Hawa ni ndovu. Kuna ndovu wawili wadogo na kuna wawili wakubwa. Kuna ndovu mmoja ambaye amesimama kando lakini upande wake wa kichwa hauonekani. Mkia peke yake na miguu ya nyuma inaonekana.

Kuna mwanadada mmoja ambaye ana nywele ndefu ametandika shuka kwenye nyasi. Anaonekana akipanga matunda ambayo yako kwenye mikebe. Kuna maua ambayo imewekelewa kwenye shuka, nyuma yake, kuna mti mmoja mkubwa.

Kuna takataka ambazo zimetupwa uwanjani, ni mifuko za plastiki. Ni za maduka kubwa na mingi ni za Uchumi na chache ni za Nakumatt na Naivas. Kuna mama ambaye amevalia kitambaa kichwani ameshikilia zingine. Kwa umbali, kuna majengo yamezingirwa na ua na moja ni la mawe na nyingine ni ya mabati.

Hili ni mto. Maji yanaonekana kuwa na rangi ya bluu. Kuna mamba pia ambao wanaota jua. Kando kidogo, kuna udongo. Mchanga pia unoonekana, na pia kuna mimea ambazo zimemea kando kando kidogo.

Hii kitongoji nduni ina manyumba ambayo yamezeeka sana hata paa zina kutu kuna kitu ambacho kina kaa kama mto kinapita katikati watu wana tembea tembea hali ya anga inakaa tulivu na kuna mimea zimemea kando kando

Huu ni reli wa kisasa. Kinajulikana kwa lugha ya kimombo kama Standard Gauge Railway. Kinachoitofautisha na ile ya zamani ni kuwa imeinuliwa juu ya ardhi. Inawezesha wanyama kupita upande wa chini. Naweza kuona pia kuwa hali ya anga ni tulivu na hakuna mawingu.

Wanyama hawa wawili wa porini ambao siwezi kuwatambua kwa jina, wamesimama kila mmoja akiwa ameangalia upande wake katika kichaka. Kuna mimea pia ambayo siwezi kutambua majina yao yamemea humu.

Wanafunzi wawili wa kike ambao wamevalia sare za shule wamesimama wakiangalia mama mmoja ambaye amevalia shati na sketi na anaonekana kupalilia mti au kupanda.

HUKU KUNA MSICHANA AMBAYE ANAONEKANA AKIWA NA FURAHA SANA. AMESHIKILIA GLASI YA KINYWAJI MKONONI. AMETANDIKA SHUKA KWENYE NYASI. ANA MBWA AMBAYE AMEFUNGWA MLELEVU WA MBWA SHINGONI. KANDO YAKE, ANA KIKAPU AMBACHO AMEWEKA BIDHAA ZAKE.

Huyu ni kikokote askari siku au mjusi kafiri. Amelala juu ya mbao huku ameinua shingo. Ana kichwa cha rangi ya manjano na mwili ni wa kijivu na mifumo nyeupe. Mbele yake kuna ua wa waya.

Hii inaonekana kuwa ni mahala pa manyumba duni. Kuna watu ambao wamesimama huku wakiwa na karai za kufua nguo kando ya uwa moja la mabati. Kuna takataka ambazo zimetapakaa kila mahali. Pia kuna maji ambayo yamesimama na yanaonekana yakiwa machafu. Kuna mwanamume ambaye ameshikilia bomba la maji na ameketi kwenye mtungi anachota maji.

Kuna mama mmoja ambaye amevalia rinda na shati ya kijani. Anafua nguo kwa kutumia maji yanayotoka kwa mabomba ambayo yameunganishwa. Mbele yake, kuna beseni zilizo na maji na ndoo ambazo zimewekelewa moja juu ya ingine na vina manguo. Nyuma yake kuna ua uliotengenezwa kwa kutumia mabati.

Hii ni ukumbi wa michezo. Kuna watu ambao wa meketi kwenye viti. Kuna viti vingine ambavyo havina watu. Mbeli ya ukumbi, kuna watu wake kwa waume ambao wanaonekana wakitumbuiza watazamaji. Sakafu ya ukumbi hii imetengenezwa kwa kutumia vigae vya ambao.

Hii ni kitongoji duni. Hapa mbele kuna nyumba ya matope iliyobomoka na limejengwa na mabati iliyozeeka. Kuna maji yaliotwama pia ni machafu. Kando yake kuna takataka mingi. Kwa umbali kuna nyumba zingine zilizozeeka. Kuna jengo moja ya ghorofa ambayo ni hospitali kwa sababu kwa paa limeandikwa na maandishi makubwa Health Center .

Ndege huyu ni wa aina ya mbuni. Anaonekana kuwa analinda mayai zake ambazo zinakaribia ishirini. Amelala kwa nyasi huku ameinua shingo. Uwanja huu unakaa mbuga ya wanyama. Kwa umbali kuna wanyama ambao hawaonekani vizuri.

Kina mama hawa wako mtoni. Kuna mmoja ambaye anaosha vyombo akiweka kwa trey. Mwingine anaosha mtungi na kuna zingine sita zimepangwa kando yake. Maji haya ni machafu sana.

Sehemu hii inaonekana kuwa nyumba zimebomolewa. Kuna miti mingi ambazo zimetapakaa kila mahali. Watu nao wanaonekana wakibeba mabati. Kwa umbali kuna majengo mengine ya gorofa.

Wanaume hawa watatu wanajaribu kusafisha mto. Kuna mmoja ambaye anaondoa uchafu majini kwa kutumia kijiti. Mwingine ambaye amevalia shati ya bluu anaokota zilizo kwenye mianzi. Kuna mmoja ambaye amevalia buti za gum nyeupe ameshikilia kitu kinachofanana na gunia au nguo chafu.

Wanawake hawa wanaoneka kufanya usafi wa kufua nguo. Kila mmoja ameanika nguo zake kwenye paa ya nyumba. Ni kama mvua ilikua imenyesha kwa sababu maji yametapakaa kila mahali.

Chui huyu anajaribu kukunywa maji kutoka kwa kidimbwi cha maji. Amelala kwa nyasi na juu yake kuna mti mrefu na amezuiliwa na uzio wa waya.

Mzee huyu ameinama ili kubeba mtoto wa simba na amevalia kofia ya buluu pamoja na miwani. Huko mbali ua unaonekana lakini mtu haezi kudhibiti umetengenezwa kwa mbinu upi.

Hii ni shule ambayo una mchafuko wa mazingira. Wanafunzi wanaonekana wakitembea tembea. Kuna mmoja anavuka juu ya takataka akiwa amefunika mdomo. Bata wanatembea tembea huku ndani.

Magari na watu wanapita juu ya daraja na chini yake kuna mto ambayo inaonekana kuwa na uchafuzi wa maji maana kuna takataka yametapakaa kila mahali.

Hali ya anga ni tulivu na mawingu ni machache. Kuna msafara wa twiga ambao wanavuka mto kuelekea upande mwingine. Inaonekna kuna chakula kingi kwa sababu nyasi ni ndefu na ni za kijani.

Kuna mtoto wa kike ambaye ameshikilia mti na amevalia nguo ya rangi ya buluu. Kuna mwanaume ambaye ameinama na kwenye mkono mmoja ameshikilia miti miwili. Mkono mwingine unaonekana ukijaribu kupanda mti. Kuna watu pia ambao wamesimama kwa umbali.

Ndege huyu ni mbuni, anaonekana akitembea kwenye uwanja. Uwanja huu unaonekana kuwa ni mbuga ya wanyama. Kwa umbali kuna muundo ambao umeinuliwa ambao unaonekana kuwa ni barabara ya reli. Mandhari ina nyanda za nyasi na mimea iliyotawanyika.

Huyu ni chui. Amezuiliwa kwa kutumia ua ambao umetengenezwa kwa waya. Anaonekana akiangalia juu. Nyasi zinaonekana zikiwa zimemea vizuri, na mahali ambapo chui amesimama kuna mchanga.

Huku ni jijini Nairobi na huu ni upande wa njia ya city hall. Naona sanamu ya aliyekuwa rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya, 'Hayati Rais Jomo Kenyatta'. Pia kuna jumba la mikutano la kimataifa la Kenyatta inayojulikana kama KICC. Sehemu hii imepambwa kwa kutumia chemi chemi ya maji.

Hii ni mbuga ya wanyama. Naona mbuni akitafuta chakula kwa kupekua pekua. Paa wawili nao wako katika malishoni. Jua linaonekana kuwaka, na miti zimetulia kuonyesha kua hakuna upepo. Mahali hapa pamezingirwa na ua la waya.

Ndege huyu ni wa aina ya Mbuni. Ana manyoya nyeusi na nyeupe. Anatembea akiwa ameangalisha kichwa chake upande mwingine. Mahali anako tembelea ni uwanja mkubwa. Uwanjani humu, nyasi zinaonekana zikiwa zimekauka.

Hii ni kituo cha magari za kubeba abiria hapa mbele kuna basi moja ambayo limeandikwa enable sacco . Kando yake kuna mhudumu ambaye amevalia sare za kazi kuna kibao ambacho kimeandikwa sehemu ambazo gari hili linaenda.

Barabara hili lina magari za aina mbalimbali. Kuna malori na kuna magari madogo. Kuna mtu pia ambaye anaendesha pikipiki. Na kuna watu ambao wanatembea kando ya barabara. Kuna miti ambazo zimepandwa kando.

Kwenye barabara kuna aina mbalimbali za gari. Kuna gari moja ambayo ni ya kampuni ya Namuga Sacco . Nyuma yake kuna gari lingine ndogo na kando yake kuna basi ya kusafirisha abiria. Kwa umbali kidogo tunaweza kuona mabasi mengine ambayo yanatumika kwa usafirishaji. Na kando kuna jumba la Archives .

Hii ni kituo cha magari za kusafirisha abiria. Hapa mbele, kuna gari moja ya aina ya matatu ya kampuni ya 2NK Sacco . Ni ya kubeba abiria ambao wanaelekea mji mkuu wa Nakuru.

Kuna magari mengi barabarani. Kuna mabasi na magari madogo. Kuna watu watatu ambao wanonekana wakitembea kando ya hizo magari. Mmoja ambaye yuko nyuma ni wa kike na kuna wawili wakiume ambao wako mbele yake.

Hii ni barabara katika mji mkuu wa Nairobi. Upande mmoja unaonekana ukiwa na magari mengi. Upande mwingine ukona magari matatu. Moja ni lori, nyingine ni basi la kusafirisha abiria na kuna gari moja ndogo ambayo iko mbele. Kuna majengo marefu ambayo yanaonekana kwa umbali.

Hii ni kituo cha magari za kusafirisha abiria. Kuna zile ambazo zinaenda Nyeri na kuna zile ambazo zinaenda Nakuru. Magari haya ni ya Stage Shuttle . Kuna watu ambao wanatembea tembea kwa umbali.

Hii ni kituo cha magari za kusafirisha abiria. Huku mbele kuna gari moja ya kijivu. Inasafirisha abiria ambao wanaenda sehemu za Nyahururu, Gilgil, Olkalau na Maralal. Ni ya kampuni ya Nuclear. Kuna wahudumu ambao wanashawishi abiria kuabiri gari hilo.

Hii ni kituo cha magari ya kubeba abiria ambao wanaelekea sehemu ya pwani ya Kenya. Kuna gari moja ambayo imeekwa ubao ambao umeandikwa: Voi, Mombasa, Mtwapa, Mavueni na Malindi. Kuna watu ambao wanaonekana wakitembea tembea katika pilkapilka za shughuli zao. Kuna maduka pia ambayo yako humu.

Hii ni kituo cha magari za abiria ambao wanasafiri kuelekea sehemu ya Pwani ya Kenya. Kuna gari moja ambayo imeandikwa Mombasani . Inaelekea upande wa: Voi, Mombasa, Mtwapa, Mavueni, Kilifi na Malindi. Kuna majengo pia ambayo ziko hapa kando.

Kuna mtu ambaye anatembea kando ya barabara. Kando yake kuna ua ambao umejengwa kwa kutumia mawe. Kwa umbali kidogo kuna watu ambao wanatembea nyuma yake. Kwenye barabara kuna magari kadhaa. Kuna moja ambayo ina rangi ya manjano, ni ya kusafirisha abiria.

Hii ni kituo cha basi za kubeba abiria. Kuna basi ambazo zimo humu, na kuna wahudumu ambao wamesimama nje ya basi hizo. Kuna abiria pia ambao wanajaribu kuabiri magari haya. Kuna mhudumu mmoja ambaye anaonekana kuwa ameumia mkono.

Huu ni sehemu wa Archives, katika mji mkuu wa Nairobi. Kuna askari wa polisi ambao wamevalia sare na kofia ambao wako humu. Kuna watu ambao wanatembeatembea wakiwa katika shughli zao za siku. Kuna pia magari madogo.

Hili ni sehemu katikati jiji kuu la Nairobi. Kuna aina mbalimbali za magari ambazo ziko humu. Kuna magari madogo na mabasi ambazo zinatumika kwa kusafirisha abiria. Kuna polisi ambao wamevalia sare zao za kazi. Kuna majumba pia ambazo zinaonekana.

Hii ni barabara kuu. Kuna lori moja ambayo ni ya kusafirisha mafuta. Kuna magari mengine madogo, na mengine ya kusafirisha abiria. Kuna daraja pia ambayo inasaidia watu ambao wanatembea kwa miguu kuvuka barabara.

Hii ni kituo cha magari ya kusafirisha abiria ambao wanaelekea sehemu za Narok. Kuna mchuuzi mmoja ambaye anajaribu kuuzia abiria, vitu kupitia kwa dirisha. Kuna wahudumu wa gari pia ambao wamesimama kando ya gari hili. Kuna mizigo ambazo zimekwa juu ya gari hili.

Hili ni kituo cha basi za kusafirisha abiria. Kuna basi moja ambayo imepakwa rangi ya bluu. Kuna wahudumu wa magari ambao wamevalia sare wanaonekana wakitembea tembea. Kuna watu pia kwa umbali wanatembea tembea wakiwa katika shughuli zao za kila siku.

Hili ni barabara kuu. Kuna magari za aina mbalimbali humu. Kuna vile mabasi, lori na magari madogo. Kuna mhudumu mmoja wa gari ambaye anajaribu kushawishi abiria kuingia kwenye gari lake. Kuna watu ambao wanatembea tembea kando ya barabara.

Hii ni kituo cha magari za abiria ambao wanasafiri kuelekea Nakuru, kuna watu ambao wako katika shughuli zao za aina mbali mbali. Kuna wauzaji pia ambao wanauza bidhaa za aina mbali mbali kama vile nyanya.

Garimoshi nyeupe, zambarau, na chungwa nyuma ya ua wa chuma. imeegeshwa kwenye reli. Nyasi zimeota karibu na reli. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na miti na majengo kadhaa. Ua wa waya uko karibu na kamera, na kuunda athari ya kina kifupi cha uwanja. Inaonekana kama sehemu ya kituo cha garimoshi.

Hili ni kituo cha magari za kusafirisha abiria. Kuna watu wengi ambao wanaonekana wakitembeatembea, pia kuna wahudumu wa magari. Kuna mhudumu mmoja ambaye ameshikilia ubao unaoonyesha mahali ambapo gari lililoko mbele linaenda.

Hii ni barabara katika mji wa Nairobi. Lina sehemu mbili. Kila pande lina magari za aina mbali mbali. Kuna magari madogo na pia kuna magari za kusafirisha abiria. Kwa umbali kidogo, kuna daraja ambayo inasaidia watu kuvuka barabara.

Huu ni mji mkuu. Kuna watu ambao wanonekana wakiwa katika shughuli zao. Kuna magari za kubeba abiria. Kuna askari polisi ambao wanatembea tembea. Kuna mtu ambaye anaendesha pikipiki, kuna majengo marefu.

Hili ni barabara kuu ya Thika kuelekea Nairobi. Linaonekana kuwa na shughuli mingi kwa sababu limejaa watu na magari. Pia naweza kuona kuwa kuna majumba mengi za ghorofa ambayo yanaweza kuwa ni za biashara ama makazi. Kwa upande wa kushoto, kuna duka kubwa la QuickMart na nje kuna vibanda vya mwavuli.

Haya mabasi ya kusafirisha abiria, yameegeshwa yakingoja watu waingie ndani huku wahudumu wakijaribu kuwashawishi watu, kupanda hizo matwana. Kuna mtu ambaye anaskuma turoli huku wengine wakitembea tembea kwenye shuguli zao.

Huu ni upande katika mji mkuu. Kuna gari moja ya kampuni ya Metro Trans ambayo imeandikwa Veteran . Kuna basi nyingine ambayo kando yake, kuna polisi ambao wamesimama. Kuna mwendeshaji moja wa bodaboda ambaye amesimama kando ya pikipiki yake. Watu wanaonekana wakitembeatembea katika shughuli zao.

Upande huu wa mji unaonekana kuwa na shughuli nyingi, watu wanatembea kila mmoja akielekea upande wake. Kuna basi moja la kubeba abiria ya kampuni ya Metro Trans. Kando yake, kuna askari watatu wa polisi. Kuna magari mengine pia kwenye barabara. Kuna miti ambayo imepandwa kando ya mabati ya ua ya bluu. Kwa umbali, kuna majengo mengine marefu ya ghorofa.

Hiki ni kituo cha magari za abiria. Mabasi yamepiga foleni na iliyo mbele ni ya kampuni ya Double M. Kando yake kuna polisi wa kike ambaye anaonekana kujadiliana na dereva mwenye amevalia shati ya buluu ya sare za madereva. Kwa umbali kuna mtu anayesukuma toroli.

Kituo hiki cha magari kinaonekana kuwa na shughuli mingi. Mtu ambaye amevalia sare za kondakta anaonekana akijaribu kushawishi watu wapande. Hapa mbele mwanabodaboda ameketi kwenye bodaboda lake na kwa umbali tunaweza kuona majengo ambayo yana maduka.

Hili ni basi la kusafirisha abiria. Limepakwa rangi ya blue . Lina mapambo mengine. Kuna mwewe ambaye amechorwa. Gari hili ni la barabara ya Kasarani, Mwiki. Kuna wahudumu wawili mmoja wa kike na wa kiume. Wote wawili wamevalia koti za rangi ya zambarau

Hii ni kituo cha magari cha za kusafirisha abiria, hapa mbele kuna gari ambayo imepakwa rangi tofauti tofauti. Ni ya kampuni ya Maccos Sacco imeandikwa God's Plan. Kuna abiria ambao wamesimama nje wanaonekana wakiwa wanataka kuabiri, kwa umbali kuna watu ambao wanatembea tembea.

Hali ya anga ni tulivu ingawa inaonekana kuwa kuna mawingu. Barabara halina magari mengi. Kuna basi moja na mengine madogo karibu tano. Watu wanaonekana wakitembea na wengine wakingoja gari. kuna ubao unaoonyesha hospitali ya watoto ya Gertrude na ishara ya kivuko cha watembea kwa miguu.

Hii ni kituo cha magari za kusafirisha abiria. Kuna basi ya Metro Trans ambayo imeegeshwa humu mbele. Kuna mtu ambaye ameshikilia kibao cha kuonyesha kuwa gari hili ni la kubeba abiria ambao wanaenda Ruiru na Juja. Kuna watu pia ambao wanaendesha toroli. Mmoja ameketi kwenye toroli.

Basi hili la RUNKA SHUTTLE limeendeshwa katika barabara ya THIKA ROAD, na kuna abiria ambao wamesimama mbele yake. Kwa umbali tunaweza kuona watu wakitembea tembea, na kuna mikoba ambazo zimetundikwa kwenye kikingi.

Hili ni kituo cha magari za Kukena, zingine zinaenda Nakuru, huku zingine zikienda Karatina na Nyeri. Watu wanaonekana wakiwa katika pilkapilka za shughuli za siku. Nyuma kuna majengo marefu. Kuna mwanaume mmoja ambaye anaongea kwa simu, mwingine anasukuma toroli na kuna abiria wanajaribu kuabiri gari.

Barabara hili linaonekana kuwa na magari ya aina tofauti tofauti kama vile ya kibinafsi, matatu na malori. Yanaonekana kuwa yakienda katika mwelekeo kinyume. Kwa umbali tuneweza kuona majengo marefu.

Hii barabara inashuguli nyingi kwa sababu magari ambayo yanaelekea sehemu tofauti zinaonekana. Pia watu wanaotembea kwa miguu na wana boda boda wanaonekana. Kuna mwanaume ambaye anatembea kwa kutumia magongo. Hali ya anga inaonekana kuwa tulivu.

Hii ni kituo cha magari za kusafirisha abiria. Mabasi haya ni ya kampuni ya T Sacco ambayo yanafanya barabara ya Githurai. Kuna majengo marefu nyuma. Watu wanaonekana wakitembeatembea huku wengine wakijaribu kupanda gari na pia kuna watu ambao wanaonekana kuwa ndio wanamiliki hii kampuni ya gari kwa sabau wamevalia aproni za kijani.

Kituo hiki za magari za Molo Line kina onekana kuwa hakina shughuli nyingi kwa sababu watu ni wachache, wengine wana tembea tembea na kuna mmoja amebebwa na boda boda, kwa umbali tuna ona duka la dawa linalo itwa Salama Chemist .

Hili ni kituo cha magari za kusafirisha abiria. Hapa mbele kuna gari moja ya Kenya bus ambalo limeegeshwa. Ina rangi aina tofauti tofauti. Kando ya hilo basi ,kuna mtu ambaye anaonekana akijaribu kuangalia gurudumu la gari hilo. Kuna pia wahudumu wa gari ambao wamesimama huku wanajadiliana.

Hili ni basi la kusafirisha abiria ni ya kampuni ya city hoppa . Kondo yake kuna mtu ambaye anasukuma toroli. Kuna mama ambaye huenda mizigo ni zake ambaye amevalia nguo ya rangi ya blue . Watu pia wanaonekana wakitembeatembea katika shughuli zao za siku.

Hili ni kituo cha magari. Kuna magari za kusafirisha abiria na kuna vingine vya kibinafsi. Kuna askari wa polisi ambao wanaonekana wakiwa wamesimama huku kwenye barabara. Pia kuna raia ambao wanatembeatembea wakiwa katika shughuli zao. Pia kuna majengo marefu vya gorofa.

Huu uwanja umezuiliwa na ua la waya ambao umezingirwa na nyingine ya miiba. Upande ule mwingine, kuna gari la moshi. Lina aina tatu ya rangi ambayo ni nyeupe, majano na damu ya mzee.

Haoa mbele kuna mchanga ambayo imechimbuliwa. Inaonekana kuwa kuna gari ambalo lilipita juu ya mchanga kwa sababu kuna gurudumu ambayo imejichora kwenye mchanga. Kuna bomba la maji yenye rangi ya kijani ambayo inapita kwenye mchanga. Kwa umbali kidogo kuna mwanamume ambaye amevalia suruali ya jinsi ambaye anatembea. Mbele kidogo kuna kuta ambayo imejengwa kwa mawe.

Hili ni kiwanda, limejengwa kwa kutumia chuma, vyuma vyenyewe vinaonekana vikiwa vimezeeka kwa sababu vimeshikwa na kutu, kuna mabomba ambazo zinapita kwenye jengo hili, hali ya anga inaonekana ikiwa tulivu.

Sehemu huu unakaa mahali tupu. Watu watatu ambao wanakaa ni wa kiume wanaonekana wakitembea kwa umbali. Mbele ya hoteli moja, kuna pikipiki ambalo limeegeshwa.

Hili ni duka la kuuza bidhaa za aina tofauti zinazotumika kukata kiu. Sehemu ya mbele imejengwa kwa kutumia vigae na vimesafishwa vizuri. Kuna maji ambayo yanauzwa na mnunuzi anaweza kuleta mtungi wake ili ajaziwe. Pia kuna barafu pop na malai au aiskrimu.

Mahali hapa panaonekana kuwa na uchafuko wa mazingira ambayo inatokana na utupaji wa taka. Takataka yametapakaa kila mahali maeneo haya.

Huu unaonekana ukiwa mto ama shamba. Maji yana rangi ya kahawia. Kuna bomba la maji ambayo inapita juu ya maji. Maji haya yana miti ndani na kando yake kuna udongo.

Hili ni tanki la maji ya kampuni ya VECTUS Ni ya rangi nyeusi. Kuna mabomba ambayo yameunganishwa ili kupeleka maji ndani. Kando kuna mtungi wa manjano, nyuma yake kuna mlango wa chuma. Sakafu umetengenezwa kwa kutumia saruji.